Chupa ndogo ya glasi yenye neno lililoandikwa 'MMR Measles, Mumps Rubella Vaccine' na sindano iliyo karibu nayo ikiwa na kiasi kidogo cha kinyweo cha ndani kuonyesha vifaa vya matibabu hasa vya chanjo.

Chupa yenye nembo ya kijani na manjano iliyoandikwa Covid Cure na daktari Abdellah. Mtu anayeishikilia kwa mkono miwili na pete zinaonekana kwenye vidole vyake.

Muuguzi amevalia nguo nyeupe na gloves akimchunguza mtoto mdogo aliyelala mama ameketi karibu anaangalia taratibu hii, nyuma yao kuna watu wengine na vitu vinavyoonekana kama nguo, kuashiria kuwa eneo linaweza kuwa kliniki.

Mfanyikazi wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa, akimchoma sindano mwanamke aliyekaa kwenye kiti. Mtu huyo amevalia gauni la krimu na bluu. Nyuma kuna mtungi mkubwa wa bluu na vifaa vingine. Mandhari ya nje yenye nyasi na miti.

Chupa kadhaa za dawa zenye rangi nyeupe, ina sili ya usalama na nembo ya rangi ya kijani, na maandishi yaliyoandikwa, "LIFE HERBAL CLINIC", na "DIABETICS FORMULA" kwa herufi kubwa.

Mafuriko yakifunika sehemu kubwa ya eneo hilo, maji yanaonekana kuwa machafu, kuna jengo ambalo linaonekana kuwa hospitali na maandishi yenye herufi kubwa Ahero County Hospital, pia kuna hema lililo kando.

Daktari wa meno aliyevalia nguo nyeupe na barakoa akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti huku msaidizi wake aliyevalia nguo ya buluu na glavu akimsaidia vilevile.

Mtaa wa mabanda uliyokumbwa na mafuriko. Maji ya kahawia yamejaa ardhini na watu wawili wanaonekana wakitembea. Nyumba zilizojengwa kwa mbao na mabati zimezama kidogo kwenye maji, na nguo zimetundikwa nje. Mazingira yanaonekana kuwa magumu.

Mama aliyevalia barakoa, miwani na kipande cha kitambaa cha rangi ya zambarau aliyofungia nywele, yuko katika hema pamoja na muhudumu wa afya, anayemdunga sindano huku akishikilia pamba.

Mwanamume aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia ya blue na barakoa anashughulikia vifungashio vya dawa. Kuna chupa nyingi kando yake na maboksi ya bidhaa hizo.

Watu kadhaa wengine wakivalia fulana za njano na barakoa. Wakitoa huduma kwa mwanamke aliyeketi chini, huku akimbeba mwanae anayepokea matibabu.

Mwanamke aliyevalia nguo za rangi ya kahawia, anaonekana akichanjwa. Mtoaji wa huduma hii, amevalia mavazi la buluu, anafanya chanjo hiyo. Nyuma yao, kuna watu wengine kadhaa wakiwa wameketi, wanaonekana wakiwa katika eneo la hema.

Mtu anajisaidia kuingia kwenye mashini ya MRI katika kituo cha afya. Amelala kwenye kitanda kinachosongea ndani ya kifaa kile kubwa chenye rangi nyeupe lenye umbo wa duara.

Katika chumba hiki kuna sehemu ya uso kufanya kazi. Kuna viti, kuna vijisehemu ambavyo ni vikabati. Kuna daktari aliyevalia koti la maabara, barakoa na glavu. Huku akitumia mwiko maalum wakuchunguza meno ya mtu aliyelala na kuvalia nguo ya pinki.

Mtu aliyevaa suti kamili ya njano na kujikinga na kuvaa glavu za rangi ya buluu akifanya kazi shambani. Amebeba kifaa cha kunyunyiza dawa za kilimo mgongoni mwake kwenye mimea iliyopandwa kwenye mistari mirefu.

Mwanamke aliyevalia koti jeupe la maabara anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, akimsaidia mwanamume aliyevaa fulana ya bluu na nyeupe katika mazoezi ya mwili. Wote wawili wamepiga magoti kwenye mikeka ya rangi mbalimbali.

Chumba kilicho na muuguzi anayemhudumia mtoto mchanga aliye kwenye mashine ya incubator ,beseni lenye rangi ya nyekundu na faili ya pinki na jalada la blue .

Mtu amevaa vazi la kujikinga suti la rangi nyeupe, barakoa ya gesi na glovu za kijani na pia miwani za usalama anaonekana akifanya kazi ya kudhibiti wadudu kwa kutumia kifaa cha kunyunyiza.

Tukio la ajali ya moto, miyale mikali ya rangi ya chungwa na njano inaonekana kuteketeza jengo fulani, kwani kuna maumbo ya vifaa vinavyoteketea.

Watu wawili, waliovalia suti kamili za njano za kujikinga na kemikali pamoja na barakoa maalumu, wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kiwanda. Mmoja wao ameshika mtungi wa rangi ya machungwa yenye alama ya hatari ya mionzi, na mwingine anaonekana akimsaidia.

Vidonge vilivyo na rangi nyekundu vikiwa vimemwagwa kutoka kwenye chupa ndogo nyeusi, vikiwa sehemu ya juu ya mbao, kifuniko kinaonekana kando. Kuna kijikaratasi chenye rangi tofauti nyeupe na ya machungwa, pink na hata buluu.

Daktari na wauguzi katika chumba cha upasuaji wakiendesha oparesheni. Wote wamevaa mavazi maalum; glavu, barakoa na kofia za kufunikia nywele. Wanaonekana wakishirikiana kwa umakini mkubwa wakifanya mgonjwa utaratibu huu.

Eneo la gorofa lililoporomoka. Kuna watu wengi wamekusanyika karibu wakiwemo waokoaji waliovalia sare za usalama zenye rangi ya buluu iliyokolea na kofia ngumu. Nyuma kuna magorofa mengine.

Chumba kilicho na televisheni na kifaa kinachotumiwa na daktari wa meno mwanamke aliyevalia sare la bluu, barakoa na kofia ya kuzibia nywele anaufanya usafi kwa ajili ya matayarisho.

Mtaalam wa macho, akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum. Mwanamke amevalia miwani na koti jeupe la maabara. Akimwangalia mtu ambaye ameweka kichwa chake kwenye mashine hiyo.

Wodi ya watoto wachanga. Baadhi wamelala kwenye vitanda maalum vya kuwatunzia na vifaa maalum vingine vya matibabu. Muuguzi anaonekana akihudumia mmoja. Kuta ya chumba hiki imepakwa rangi ya buluu.

Mwanamke amevaa kofia ya rangi ya kahawia akiangalia chini huku akimtunza mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda maalum kinachoonekana katika mazingira ya hospitalini.

Watu wanne, wakiwa wamevaa suti nyeupe za kujikinga na glavu nyekundu wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya kutengeneza. Mmoja wao aliyekatikati amebeba dawa mgongoni na anatumia bomba kuingiza kitu kwenye eneo la ndani.

Chupa ina rangi ya kijani kibichi na nembo nyeupe ya kijani. Kutoka kampuni ya Nature's Bounty, imeandikwa, D3 10,000 IU, ikimaanisha Short term therapy for vitamin D deficiencies na inasaidia Immune Health 72 rapid release softgels .

Baadhi za matibabu zimewekwa mezani. Kuna sanduku jeupe lenye maandishi Vaccine Amaril Stabilise . Chupa ndogo ya kioo iliyo upande wa kulia na vitu kama sindano na vifaa vingine vya matibabu, vilivyopakwa rangi ya kijani upande wa kushoto. Mandhari nyuma ni ya buluu.

Watu wawili, waliovalia mavazi ya matibabu ikiwemo barakoa na viziba macho, huku wakimhudumia mgonjwa aliyelala. Mtu aliyelala amefunikwa kwa shiti nyeupe na kitambaa cha bluu.

Kundi la watu, wakifanya usafi. Eneo hilo linaonekana kuwa na taka nyingi zilizotwanyika chini. Wamejishughulisha na kazi. Kwa nyuma kuna majengo ya kawaida.

Mhudumu wa afya aliyevalia fulana ya nyeupe na sketi ya bluu nyeusi akimshika mtoto mchanga aliyeshikwa na mama yake, anaonekana akimfanyia uchunguzi. Eneo hili ni la kliniki.

Chupa tatu za virutubisho vya lishe zimepangwa kwa wima juu sehemu yenye rangi ya manjano, zina nembo tofauti ya kwanza upande wa kushoto ni ya natural made calcium 500mg ya pili ni ya pure encancellation calcium na ya mwisho ni yenye umbo la matunda, hizi ni bidhaa za afya.

Chumba kinachoonekana kama kliniki. Kuna kifaa kinachotumika hospitalini na sehemu ya makabati. Daktari amevalia koti jeupe, barakoa na kofia ya nywele, akimchunguza mtoto aliyebebwa na mama yake, aliyeketi kwenye kiti chenye rangi ya bluu na nyeupe.

Kichwa cha mtu akifanyiwa matibabu ya kichwa, mikono miwili iliyovaa saa ikimshika sehemu huyo mwanamke kwa kutumia kifaha maalum katika kuchunguza nyewele.

Chupa nyeupe ya dawa ina lebo ya bluu iliyoandikwa Vitamin D 1000 IU iliyolala kwa upande, kando kuna vidole vyeupe vilivyomwagwa chini.

Chupa kubwa yenye lebo iliyoandikwa, Epilepsy Medicine, kwa herufi kubwa. Ikifuatwa na maelezo fupi, "This type of medicine treats all types of Epilepsy in fourty days. Herbal medicine usage drink at 6:00am in the morning and 6:00pm at night for a period of 40 days for more information" . Kuna nambari za simu zilizo hapo.

Mdomo wa mgonjwa na mikono ya daktari akiwa amevalia glovu ,anatumia kifaa cha meno ndani ya mdomo wa mtu yule akifanya matibabu, inaonyesha hii ni kliniki.

Maridadi ya jangwa. Kuna mti mkavu. Kuna mtu alievalia nguo nyeusi na kufunika kichwa akionekana amesimama kwenye ardhi kavu yenye udongo mwekundu. Kuna vichaka kwa umbali vilivyokauka.

Mikono miwili ikishikana, mmoja ukiwa umefungua vifaa vya matibabu na mwingine uliovaa saa, unaonekana ukiushika ule wenye kitu chenye rangi ya kijani. Kuna glasi za plastiki za rangi ya bluu na nyekundu zilizo mezani nyuma.

Watu wawili wakiwa wamevalia suti nyeupe za kujikinga, glavu za bluu, na barakoa, wakiwa wanasafisha eneo la ndani. Mmoja anaonekana akikuuliza dawa kwenye sofa mdogo, mwingine akifuta uso wa kaunta.

Jengo lililobomoka likiwa limezungukwa na visifu vya udongo. Mbele yake kuna mwanaume aliyekuwa amesimama amevaa fulana ya buluu na suruali ya kikahawia inaonekana kama ananyosha mikono. Anga ni ya buluu na kuna mawingu machache.

Mtu akipanga bidhaa kwenye rafu. Mwanamume huyo amevalia koti jeupe na shati lenye mikono mirefu ya miraba. Anatabasamu na anaonekana akiweka kwa sanduku ya dawa yenye rangi ya njano na chungwa. Nyuma yake, kuna chati inayoonyesha viungo vya ndani vya binadamu.

Kituo cha kunawa mikono cha nje kina ndoo ya bluu yenye mchoro wa viganja vya mikono vilivyopakwa rangi, sink ndogo, na sabuni ya maji. Ndoo nyeupe chini ya sinki ni ya kukusanya maji machafu. Mwanamume mmoja amevaa tarehe ya ulinzi na barakoa ya bluu, anatumia mahali hapo.

Mapokezi ya kliniki, kuna counter inayoonekana kuwa dental care ukuta wa nyuma unarangi ya machungwa na kuna televisheni ndogo imepachikwa kwenye ukutani ikionyesha sura ya mtu upande wa kushoto kuna mlango wa kioo.

Mwanamke aliyesimama karibu na incubator ya watoto wachanga hospitalini, akishughulika kuingiza mkono kwenye kifaa hicho. Nyuma kuna vifaa vingine vya hospitali na mashine kama hiyo.

Chumba kinachokaa kama hospitali kutokana na vifaa vilivyo hapo, mtu akiwa amelala kwenye kitanda anaonekana mgonjwa amefungwa bandeji sehemu ya kichwa na mkononi amevalia vesti yenye rangi ya kijivu.

Mtaalamu wa maabara akiwa amevaa mavazi ya kujikinga kamili, ikiwemo barakoa, anaonekana akifanya kazi ndani ya kibanzi maalum, kinachotumika kwa shughuli zinazohitaji usafi na ulinzi mkali.

Maonyesho kuhusu masuala ya kijamii kituo kikuu ni bango refu yenye ujumbe, We talk protection , na picha yenye chepe mwekundu, ishara ya uhamasishaji kuhusu ukimwi. Chini ya bango kuna maandishi yanayoeleza umuhimu wa kinga. Kuna watu wengi wamekusanyika katika eneo hili.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Amevalia kofia ya buluu, barakoa na kanzu nyeupe. Anaonekana akimfanyia matibabu kwa kutumia vifaa. Mtu yule amelala kwenye kiti, anaonekana amevaa miwani yenye rangi ya machungwa.

Kuna machela iliyotandikwa shiti nyeupe na mto mweupe vijisehemu kandokando vilivyo na vitu vya huduma ya kwanza, kitabu na silinda ya oksijeni kijisanduku baridi iliyo na rangi nyeupe na nyeusi.

Watu wanne waliosimama nje. Wawili kati yao wamevaa fulana za rangi za kijani kibichi. Wamesimama karibu na kifaa cha kunawia mikono kenye matangi mawili kinachotumika kwa usafi.

Chupa ya dawa nyeupe iliyo andikwa IBRUFENI kwa herufi kubwa nyeusi. Nyuma yake kuna zingine ambazo hazionekani vizuri. Zote ziko kwenye mandhari nyuma ya rangi ya blue iliyokoza.

Mtu akifanya kazi ya kunyunyiza dawa shambani, amebeba kifaa cha rangi ya kijani mgongoni mwake. Anatumia pampu kwenye mimea inayoonekana kuwa ndogo na miche.

Mwanamke anaonekana kuwa na nywele zilizosokotwa. Amevaa barakoa ya buluu na miwani akitumia mashine ya kushona. Amevalia shati nyeupe. Nyuma yake kuna vitambaa vya buluu vilivoandaliwa.

Mgonjwa akipokea chanjo kutoka kwa muhudhumu wa afya wote wamevalia barakoa. Inaonekana katika chumba hiki, watu wamekuja kupokea chanjo. Kuna viti na meza nyuma.

Chupa za dawa, moja ina nembo inayoonekana vizuri yenye maandishi, Canberry Pills For UTI . Kuna namba na tarehe pia zimeonekana kidogo. Nyuma kuna zingine. Kuna rangi ya buluu iliyokolea na nyeupe.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti nyeupe, suruali ya blu, na barakoa nyeupe usoni, amesimama karibu na mitungi kadhaa ya gesi ambalo linaonekana kuwa ya oxygen , iliyopangwa kwa safu.

Tukio la ajali, moshi mweusi unaonekana ukifuka kutoka kwenye kitu kilichouungua chini. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na eneo hilo, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani na njano. Linaonekana kuwa jambo la dharura huku kukiwa na moto.

Mwanafunzi wa kike wenye miwani na nywele zilizofungwa juu, akiwa amevalia koti jeupe na maabara, anaonekana akifanya jaribio la kisayansi. Akishika chombo chenye moto unaotoka kwenye kibunsen burner kilichowekwa juu ya meza nyeusi ya maabara yenye madoa meupe. Nyuma yake kuna wanafunzi wengine.

Vifaa vya matibabu, hasa vinavyohusiana na chanjo. Kuna sindano, chupa ndogo za dawa na za vidonge. Moja inaonekana kuwa na nembo inayosomeka Yellow Fever Vaccine Life . Pia kuna glovu ya bluu inayoonekana nyuma.

Mazingira ya kliniki, mwanamke anayeonekana kuwa mfanyikazi wa afya ameketi huku akiwa amevalia barakoa na vesti ya blue , akiandika kwenye karatasi. Mbele yake kuna vifaa vya matibabu, ikiwemo sanduku la rangi ya chungwa. Kando yake, upande wa kulia, kuna mtoto mdogo ameketi.

Mtaalamu wa afya amevalia glavu nyeupe na shati nyeupe. Akionekana akimuhudumia mgonjwa. Watu wengine wanoonekana nyuma. Mandhari yanaonekana kuwa ni hema kilichofanywa kituo cha afya.

Tangazo la daktari wa kienyeji, Dr. Galasinga, "Powerful witch doctor, love spell that work love charms and portion attraction charms." Kuna nambari ya simu plus 254 7454045 04. Kuna vitu vinavyohusiana na uganga kama vile mimea na mishumaa.

Chumba cha upasuaji, watu wawili wamevalia nguo za bluu, glavu, barakoa na neti za kufunika nywele, wakifanya kazi kwenye sehemu ya mwili ya binadamu. Kuna taa inayoangaza.

Kundi la watu ndani ya chumba. Mwanamke aliyelala kitandani amevaa nguo yenye michoro ya kijani na nyeupe akionekana akitabasamu. Wengine wamesimama kumzunguka. Baadhi wanaonekana wakimsikiliza. Aliyevaa nguo nyeusi na sketi ya njano, yuko mbele akielezea jambo flani.

Madaktari wawili waliovalia mavazi ya upasuaji ya kijani kibichi, kofia za upasuaji na barakoa. Wote wamejikita katika kufanya utaratibu wa matibabu kwa mtoto mchanga ambaye amelala chini na amefunikwa kwa kitambaa cheupe.

Pakiti kadhaa za chanjo iliyo mbele ina nembo inayoonekana wazi yenye maandishi Measles, Mumps and Rubella Vaccine, Life IP, Deep Freeze na jina la bidhaa, Zyvac MMR. Mna pakiti zingine kando yake zilizo na nembo hiyo hiyo.

Chumba hiki kina mashine mbalimbali zinazotumiwa kuchunguza na kupima macho. Daktari aliyevalia barakoa anatumia kifaa hicho kubadili iwapo kuna matatizo yoyote kwa mwanamke aliyevalia fulana nyeupe.

Mtu anayepokea chanjo kwenye mkono wake. Anayechoma sindano anaonekana kuvalia saa na yule anayechomwa amevalia barakoa ya bluu na nguo nyeusi yenye mistari meupe. Nyuma ya tukio hili kuna kibandiko chenye neno vaccine na alama zingine.

Mazingira yaliyo duni, kuna uharibifu mkubwa. Kuna watu wengi wamekusanyika katika eneo hilo lililojaa visuki na majengo yaliyoharibika. Kwa nyuma kuna nyumba zilizo za zamani.

Moto mkubwa wa nyasi, wanaume wawili waliovaa mavazi maalum ya wazimamoto ya rangi ya njano wapo katika harakati ya kudhibiti hali hio.

Mikono miwili ikiwa imeshikana, mmoja unaonekana kuwa na matatizo ya ngozi, majeraha na ugonjwa, umeshikiliwa na mwingine uliovaa glovu nyeupe za matibabu unaoonekana kutoa huduma.

Vitu vitatu vilivyowekwa kwenye sehemu nyeupe. Chupa ya plastiki ndogo yenye ufuniko mwekundu yenye lebo ya maandishi Urine sample infection microbiology ikionyesha sampuli ya mkojo kwa ajili ya uchunguzi. Matunda matatu ya blue chini ya chupa ni zambarau. Kando kuna vidonge vitatu vya rangi nyekundu.

Mtu amevalia gear kamili ya kinga, suti ya buluu, glavu, miwani ya usalama na barakoa. Amebeba mitungi miwili mikubwa ya kemikali ya manjano na buluu iliyo na ishara ya onyo.

Chumba chenye mashine yenye matibabu ya meno, rafu na vitu mbalimbali vilivyopangwa ndani. Mwanamke aliyevalia glavu na barakoa, akitumia kifaa maalumu kwa mtu aliyelala kwenye kiti mwenye shati nyeupe.

Shughuli ya mazoezi mwanaume aliyevalia shati ya rangi ya kijivu anamsaidia mtu aliyelala kunyosha viungo. Mtu huyo amejifunika shuka iliyo na rangi ya machungwa na nyeusi.

Chumba cha kliniki ambapo kuna mwanamke, mwanamme, wanaomwangalia mtoto mchanga aliyelala kitandani. Mama amevaa nguo yenye michoro ya maua na mitindo na unywele uliofungwa juu. Muuguzi amevalia mavazi ya matibabu ya buluu na anaonekana kushughulikia mtoto aliyevaa nguo za pinki.

Chupa ya dawa yenye mahandishi, "Country Life – Easy Iron, 25 mg satisfies gluten-free and constipating, gentle on stomach, supports energy, dietary supplement, 90 vegan herbs ."

Mwanamke akipokea matibabu ya meno, daktari amevalia glavu akitumia kifaa kinachotoa mwanga wa blue . Ndani ya mdomo wa mgonjwa. Mtu huyo amelala chini anaonekana amevalia vazi la blue la kliniki.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga. Juu ya mgongo wake kuna kifaa kinachoonekana kama tandiko na sehemu ni ya rangi ya waridi. Anaonekana kuwa ametulia na anajipumzisha.

Mtu aliyevalia mavazi ya kijikinga kikamilifu suti ya njano, glavu na barakoa ya gesi akichukua sampuli kutoka puani mwa ng'ombe, kutumia kifaa maalum. Mnyama huyu yuko ndani ya zizi lililozungushiwa vyuma.

Kundi la watu watano, watatu walioketi kwenye viti vya mbao. Huku mmoja akiwa amelala na mwingine akimchunguza wakiwa katika eneo la wazi. Wengi wamevalia nguo za kawaida, baadhi zikiwa na rangi angavu na michoro.

Watu watatu ndani ya hema. Mwanamke mmoja ameketi kwenye meza amevalia barakoa na fulana ya njano anashika karatasi, anaelekeza upande wa mtu mwingine aliyeketi mbele yake ambaye amebeba mtoto mdogo. Kwenye chupa kuna hand sanitizer .

Mwanaume mwenye upara akipokea sindano begani anayepeana huduma hiyo amevalia koti la leupe na la njano, nyuma yao kuna watu wengine kadhaa mmoja amevaa shati la miraba mwekundu.

Chumba kina vifaa mbalimbali vya kitabibu. Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga, aliyelala kitandani maalum cha incubator , kwa kumfunika kwa uangalifu kwa kutumia shuka jeupe lenye michoro midogo ya waridi.

Mwanamume aliyevalia koti jeupe la daktari, ana kifaa kichwani kinachoweza kuangaza. Anaonekana akishikilia kitu kingine kidogo cha matibabu. Nyuma yake kuna watu wengine, na baadhi wakiwa wamevaa nguo nyeupe.

Wodi ya hospitali. Kuna kitanda cha katikati kilicho na ugonjwa amelala chini, akiwa amefunikwa na blanketi jeupe na miguu yake imeonekana kufungwa bandeji. Anaonekana kuwa ana drip ya matone juu yake. Nyuma, kuna malazi mengine na watu wengine.

Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe na miwani akishika shindano. Anajitayarisha kumpa mtu chanjo. Mtoto yule amevalia nguo za rangi angavu zenye michoro, anaonekana akishikwa mkono kwa ajili ya tiba hiyo.

Kituo cha maji kinachoonekana kuwa Boya water Project. Jengo ni dogo, lina rangi ya blue na nyeupe, lina kibao cha jina ya mradi. Watu wawili wanaonekana kushughulikia eneo hilo. Mmoja amevalia fulana ya kijani na mwingine amevaa shati jeusi na barakoa. Wote wawili wanajaza na kubeba mitungi yenye rangi ya njano.